hapa naona mashabiki naona wengi ni wa timu ya fc leopards wanashabikia wengine wanapiga mapicha ninaona nikama niseme wamefunga bao ama wachezaji wao wanaingia uwanjani

Hapa ninavyoona ni mabomba ya maji yanayopeleka maji alafu chini yake naona kuna mto wa maji. Maji haya ni kama yanapelekwa yaende yasafishwe ili yapelekwe kwa matumizi ya kila siku.

Hapa hivi naona kuna jengo la ghorofa, alafu hapo chini kuna ofisi ya la Posta. Kando yake kuna Nairobi General Office, alafu kuna watu wanao tembea wakienda makazi zao. Alafu unaona kuna pikipiki la ofisi la Posta anaye peleka na kurudisha mabarua. Alafu kuna mapikipiki za waendeshaaji wengine hapo kando.